Hiki ni kifaa cha kidijitali ambacho kinatumika kwa kupiga picha. Hii inaonyesha kuwa dunia inaendelea na vitu vingine kuweka kazi kuwa rahisi na ya kupendeza. Huyu mama anapigwa picha na mashine ilio ya kisasa.

Huyu ni mheshimiwa wetu Rais William Ruto pamoja na jaji mkuu Martha Koome wanajaribu kuilinda hii nchi yetu kwa kupitia sheria mbalimbali na kuhakikisha wananchi wako salama na wanaendelea vizuri.

Hapa ni Huduma Kenya. Ni sehemu ambapo wananchi wanapata huduma bora kwa mfano, sehemu ya kuchukulia cheti cha kuzaliwa ya mtoto na kufanyiwa vitu vingine hata kitambulisho unapokosa ama unapopoteza unapaswa kufika hapa.

Huyu ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja na jaji mkuu mstaafu David Maraga. Wananongonezana maneno kuhusu nchi yetu ya kenya na jinsi wanavyoipeleka upau umbele na kupata vitu ambavyo vinatakikana.

Huyu ni mwanariadha kutoka kenya na anaitwa Kipchirchir tunaona kua anajivunia na anajitahidi sana ili apate kushinda kongamano hili, hii inaonyesha upendo kwa nchi ya mtu mwengine

Hili ni maandishi ya kuonyesha umoja na tunapata kuona kuna tuko pamoja inayoandikwa hapo pamoja na mikono miwili inayosalimia. Hii inaeneza amani pamoja na upendo kwa wanajamii.

Hii ni ofisi ya uhamiaji unapotaka kuenda kwa nchi za nje lazima upitie hapa ili kupata stakabadhi ipasavyo ambayo itakukubalia kutoka ama kusafiri kuenda kwenye nchi hizo unazozitaka.

Hawa ni wanakadanda wa timu mbili tofauti. Tunapata kuona wachezaji wanne wa timu nyingine wanamkaba mchezaji mmoja kutoka sehemu nyingine lakini anaonekana mtu mwenye ujuzi sana kwa kazi hii anayoifanya.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, wanaonekana wenye furaha, hii ina maana kuwa wameshinda na hii inaonyesha kuwa ni wachezaji hodari sana na wanaweza chukua kikombe saa yoyote ile wanachotaka.

Hawa ni mashabiki wa Kenya. Wamefurahia sana kuwa wa Kenya. Tunaona pia kuna wengine wenye si raia wa hii nchi lakini wanafurahia. Hii inaonyesha mapenzi kwa hii nchi yetu ya Kenya kutoka kwa nchi zingine jirani.

Huyu ni rais wetu, William Samoi Ruto, pamoja na bibi yake, Richard Samoi Ruto. Wanachukua kiapo kwa kuwa watatumikia nchi yetu ya Kenya kwa lile ambalo wako nayo, na kwa kupitia sheria ambayo Kenya iko nayo.

Huyu ni jaji mkuu anaitwa Martha Koome. Anakula kiapo kwa kutumikia nchi yake ya Kenya na wananchi waliomo ndani, kwa ukweli na bila ubaguzi yoyote. Hii anafaa kufanya kwa kazi yake yote mpaka astaafu.

Hawa ni watu wanaotoa huduma katika nchi yetu ya Kenya. Tunavyowaona, kuna watoaji huduma pamoja na wateja wanajaribu kusaidia wananchi katika kutatua shida zozote zile ambazo wanaweza kuwa wakipitia.

Hili ni chama ya siasa, tunavyoona wako katika mkutano na huyu mama ni kama amekasirika sana vibaya. Anajaribu kueleza hoja yake aliyo nayo kwa watu ili wapate kumsikiza vizuri sana.

Hawa ni wanadada ambao wanacheza mchezo wa mpira wa kikapu, wanafurahia sana na hii mchezo huu inapendwa na watu wengi. Ni mchezo ya kibabi tena, wale wenye wako ujuzi mkubwa ndio wanaicheza.

Hapa ni Huduma ya Kenya, tunapata kuona mpeana huduma pamoja na wananchi au wateja. Wanapata kuzungumza na huyu mama ili wapate kusaidiwa kwa njia moja au nyingine.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, wanafurahia na kushukuru watu wenye walikuwa wanashuhudia huu mchuano wao. Wanaonekana wale ambao waliopoteza kwenye hii mchezo kwa sababu hawaonekani wenye furaha kamwe.

Hawa ni mashibiki wa timu fulani. Tunavyoona wamefurahia sana hadi mwingine ni kama anapiga mayowe. Hii inaonyesha kuwa umoja ni nguvu kwa sababu wamekuwa kwenye kikundi kimoja ambayo inaonyesha kuwa hawakutengana walipokuwa wanacheza.

Hapa ni Huduma ya Kenya. Tunapata kuona wamama wawili ambao wanatoa huduma. Hili dawati ni dawati ambayo mtu akitoka tu anakuja anajisajili hapa kwanza ndio apate kuelekezwa kule ambapo anafaa kuelekea.

Hapa ni huduma kenya. Wananchi wanapata kuhudumiwa kwa njia ya nafuu na nzuri sana na katika vitu vingi kama kuchukua kitambulisho, kutafutia watoto cheti cha afya na hata cheti cha kuzaliwa.

Hawa ni mashabiki wako katika uwanja wa kuonea michezo mbalimbali. Tunapata kuona kuna wenye wamefurahia na wamebeba hadi bendera yetu ya Kenya na wengine wana huzuni kumaanisha wenye wamefurahia wameshinda na wa huzuni wamepoteza.

Hawa ni wachezaji wa timu fulani, tunavyoona wamefurahia kubeba kikombe chao. Hii ina maana walitia bidii na kutoa jasho lao ili kushinda hii ushindi. Ijawapo ni ngumu kushinda, lakini hao wamefanikiwa hadi wamefika ukingoni.

Hapa ni huduma kenya mahali ambapo wakenya wanaenda ili wapate usaidizi iwapo wako na shida yoyote ya kitambulisho, cheti cha kuzaliwa ama cheti cha kifo. wahudumu ambao wako hapa ndani wanajaribu kadri ya uwezo wao ili watoe huduma iliyofaa.

Hapa ni Posta. Ni sehemu ambayo mtu akituma barua au bidhaa yake analetewa hadi kule alikokua. Hii husaidia watu ambao wanaishi mbali na wengine ili wanapotumiwa vitu kama vile barua na vinginevyo wanazipata kwa njia ya urahisi.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu tunaona wamefurahia sana kwa kucheza mchezo huu. Wanawania kupata kikombe au kupata ushindi kutokana na leo na hii mchezo wao .

Hili ni ofisi ya Huduma ya Kenya, tunapata kuona wafanyikazi wamekaa wakingojea wateja. Sehemu ambapo wanapeana cheti cha kuzaliwa na cheti cha kifo. Hii husaidia wanachi kupata kazi kwa urahisi na huduma ipasavyo.

Hawa ni wachezaji, tena ni wa kandanda, tunapata kuona kwamba, wanashehekea ushindi wao, walioufanya kazi kwa bidii na kuupata. Hii inaonyesha utangamano na tena ni umoja wa hawa wachezaji.

Hawa ni wanakandanda. Tunaona timu mbili zimekuwa katika sehemu moja na mwingine anajaribu kufunga bao wengine wakizuia hili bao. Hao wengine, ni kutoka timu jingine hawataki wafungwe bao kwa njia hivyo rahisi.

Hawa ni watumishi wa umma, wameandikwa na serikali ili kuwafanyia kazi fulani. Kwa mfano hapa unavyoona watu wamepiga foleni ili wapate kusaidiwa na wao. Wanaandika majina yao wakiandika na ripoti zingine kuwahusu hao wanajamii.

Wachezaji hawa wanashangilia lile bao ambao waimepata. Hawa ni wa kandanda na tunaona wamevunia lile kazi nzito ambalo wameifanya wananafurahia pia jasho ambayo wameitoa wakati wa mchezo huu.

Hawa ni mashabiki wa kenya, tunaweza kuona hadi kuna mzungu ambaye anafurahia kushabikia nchi yetu. Wanafurahia kuwa na ushindi mkubwa walipokuwa wakicheza. Hii inaonyesha kuwa, nchi yetu ni nchi nzuri sana.

Huyu ni mheshimiwa Rais wetu William Ruto. Anaongoza nchi yetu ya Kenya. Tunapata kumwona na bibiye Rachael Ruto. Anakula kiapo kwa kuwa atatulinda vizuri mpaka siku yenye atastaafu.

Hawa ni wachezaji wa Bandari FC. Tunaona wanafurahia furahia ijawapo hatujui kama wameshinda au la lakini hawana ile sura ya huzuni sana. Hii inawatia moyo ama sisi pia inajaribu kutuonyesha kuwa umoja ndio nguvu.

Hapa ni huduma ya Kenya tunavyoona kuna vitambulisho ambavyo vimewekwa pamoja kwa sababu kuna wenye walijiandikisha na bado hawajaweza kufika. Unaweza kuja hapa na uhudumiwe vizuri kwa sababu hii ni kazi ya wananchi ndio wanafanya hapa.

Ni wachezaji kutoka kenya. Wameenda nchi nyingine kuwakilisha nchi yetu. Tunaeza kuona wako kwenye sare yao ambayo inaonyesha pahali ambapo wametoka. Wanapenda nchi yao, ndio maana wametoka kutuwakilisha.

Hawa ni mashabiki wa Alzizia FC. Wanaonekana kuwa wanakuja hii mchezo kwa hamu na ghamu na pia ni wengi sana. Hii inaonyesha kuwa hii timu inapendwa sana na watu wengi na wasipate kuwaaibisha ama kuwapatia aibu wanapokuwa wakicheza.

Hawa ni mashabiki ya timu ya Tusker. Wanaonekana kuwa wana imani sana na timu hii kwa sababu Wana furaha na wameanza kushangilia sana bila hata mchezo kuanza. Hii ndio inatakikana kuwa mtu anafaa kuaminia kile anachokipenda.

Huyu ni mheshimiwa rais Ruto, anasalimiana na majaji, tena anaonekana mwenye furaha sana nao, kana kwamba walimfanyia kitu nyingine la muhimu.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Wanaonekana wenye furaha riboribo. Tunapata kuona vuvuzela na wanashabikia timu yao ipasavyo kana kwamba wamepata ushindi tayari katika huu mchezo ambao wanashabikia leo.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wanaonekana kusherehekea kwa sababu wako hadi na mangoma, vuvuzela, ni kama wameshinda michezo yao yenye walikuwa wakicheza.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Khwakhola. Wanashabikia timu yao, tena wako uwanjani ili kushuhudia matukio yatakayofanyika hapa uwanjani. Wanaonekana wenye furaha sana wanapobeba mabango tofauti tofauti.

Kituo cha afya hii ina watu wengi sana. Hii inaonyesha kuwa kuna uhahaba wa madaktari kwenye hii kituo tena serikali inafaa kuleta madaktari wengi kwenye hiki kituo.

Hawa ni mashabiki wa timu fulani, wanaonekana wenye furaha wakibeba juu mabango pamoja na bendera ya nchi yao ambayo ni Kenya. Wana vuvuzela mkononi na miaya ni kama wanapiga mayowe sana ili kuonyesha furaha walio nayo.

Huyu ni Rachel Shebesh anatangaza amani kwa wananchi. Huyu mwanamke ni mwanamke ambaye, ni mwaminifu tena anapendwa sana katika nchi yetu na katika jamii zote za Kenya.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu, wanaonekana ambao wanang'ang'ania kikombe fulani kwa sababu wako uwanjani, wanajaribu kucheza na waweze kupata mshindi ambaye atashinda.

Hapa ni kando ya barabara na ina muonekano mchafu sana. Hii ina maana kuwa watu hawajakuwa wakiisafisha na ina madhara sana katika jamii. Inaweza leta magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu na ni ugonjwa mbaya sana ambayo inaua watu.

Hawa ni wachezaji wa rugby ambao wanawakilisha inchi yetu katika michezo mbali mbali. Hapa tunapata kuona kuwa wanashangilia tena wanakaa wenye furaha kushinda tena kupewa zawadi yao ambayo wanatangazia sisi.

Hii ni mtaro ambayo imefunguliwa kwa sababu yenye maji iliyokusanyika sehemu na inasaidia pia kuepusha magonjwa kama vile malaria kama vile unavyojua malaria hutokana na mbu na mbu wanapenda sana sehemu ambayo kuna mkusanyiko wa maji.

Hawa ni wanariadha kutoka Kenya, wanafurahia tena wanaonyesha viatu vyao juu. Hii ni kwa sababu wameshinda ushindi mkubwa ndio maana wana huu furaha.

Hawa ni mashabiki wa Kenya, wanaweza kubeba bendera ya Kenya ili kuonyesha upendo wao kwa nchi yao na waweze kuishabikia wanavyoweza na kuonyesha watu wa nchi zingine kuwa wao ni wapendaji wa nchi yao.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia tena wanaonekana wenye furaha kwa sababu ni kama wameshinda ushindi mkubwa sana. Wanakimbia barabarani wakipanda. Wengine wako juu ya gari. Wengine wako ndani ya gari tena wana furaha mwingi sana.

Huu ni mwaka wa elfu mbili na kumi na saba ambapo watu walikuwa kwenye kampeni wakishabikia Raila na Kalonzo. Watu walikuwa wamefurahia sana na walikuwa wamependa kuwa Raila na Kalonzo ndio awaongoze nchi yetu ya Kenya.

Hapa ni sehemu ambapo vitambulisho vinaletwa baada ya kutengenezwa. Kwa mfano vitambulisho hupelekwa kwa ofisi ya chifu au kwa ofisi ya naibu chifu ili wanakijiji waweze kuifikia kwa urahisi na kuzichukua.

Hawa ni wanakandanda wasichana. Inaonyesha kuwa ni wasichana kumi na mmoja. Hii inahimiza wasichana wengi kuingia katika chama mbalimbali ili kuimarisha talanta zao na wasiachwe nyuma watu wanapokuwa wakikuza.

Hawa ni wachezaji wa kandanda. Tunapata kuona hizo timu zote mbili ziko katika kundi moja, hii inaweza kuwa kuna msongamano wa mawazo sehemu ambayo hawajaweza kuelewana na kutatua hiyo shida.

Hawa ni wanakandanda, wanaonekana kufanya mazoezi ili waweze kuwa tayari katika mchezo au mchuano watakaokuwa nayo wakati ujao. Wanafaa kufanya hivi mazoezi ili wapate nguvu mingi ya kucheza katika mchuano watakaokabiliana ujao.

Huyu ni rais wa Kenya mheshimiwa William Ruto pamoja na bibiye Rachael Ruto. Wanapiga sahihi kwa makaratasi ili waweze kuona kuwa Kenya iko kwa mrengo wa mbele wa kuendela au wa maendeleo.

Hawa ni watu wanaotoa huduma kwa wakenya. Wanasaidia wakenya au wananchi wanapokuwa na shida mbalimbali na kwenda kwenye Huduma Center , ili kupata usaidizi kutoka kwa hawa watu.

Hawa watu ni wa chama fulani. Wanaonekana wenye furaha mingi sana ni kama wameona kiongozi wao amefika na ana mazuri ya kuwapea. Hii inaonyesha kuwa wanampenda sana huyu mtu na pia wanapenda chama yao.

Hawa ni wanashabikia wa Gor Mahia. Hapa unaona wakona furaha mingi sana wakiota moto na kufurahia ushindi waliokuwa wamepata hapo awali.

Hawa ni mashabiki wa nchi yetu ya Kenya. Wamefurahia tena tunaona wamebeba bendera yetu ya nchi juu. Wanangojea hii mchezo kwa hamu na ghamu tena hawataki kuabishwa kwenye hii mchezo itakayokuja.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wameenda kwenye kiwanja cha michezo kushabikia timu yao ya Gor Mahia. Wanaonekana wenye furaha riboribo wanaposhabikia timu yao ya Gor Mahia.